Hiki ni kitabu cha wanafunzi ambao wanasoma shuleni wanatumia kusoma au kufundishwa na walimu wao, ni cha Kiswahili na kimeandikwa sarufi na ni ya matumizi ya hiki na hivi. Kuna picha mbalimbali katika kitabu hiki.

Tarakilishi zimewekwa juu ya meza na kando ya meza hiyo kuna viti kuashiria kuwa hapa ni pahali ambapo watoto au watu wanakuja na kujifunza somo la tarakilishi au kujua mambo mengine kuhusu tarakilishi.

Hapa ni shuleni na kuna mwalimu anayeelekeza wanafunzi waliovaa nguo za kuchezea, namna ya kufanya vitu fulani kama kucheza, kuruka na kufanya mambo mengine bila kuumia ama bila tatizo lolote na wako katika uwanja wa shule, ambapo wanaruhusiwa kufanya hizi mambo za kucheza.

Hiki ni kitabu cha wanafunzi cha darasa la nne. Kitabu hiki ni cha Kifaransa au kinasaidia wanafunzi na mwalimu kusoma Kifaransa darasani. Katika jalada la kitabu hiki, kuna watoto watatu ambao wanacheza na mmoja anaruka kamba.

Hapa ni shuleni ndani ya darasa. Kuna madawati mengi sana pamoja na viti ambapo wanafunzi wanakalia ili waweze kusoma ama kufundishwa na kuna ubao pahali mwalimu anaweza andikia akifunza wanafunzi hawa.